Duka la kuuza bidhaa mbalimbali haswa nguo za wanawake. Kuna mashati ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Duka linaloonekana kuuza bidhaa mbalimbali za kifahari. Katika mlango kuna watu waliovalia barakoa.

Eneo la uuzaji bidhaa haswa za kifahari. Kuna begi za wamama, viatu , shati ambazo zimepangwa kwa marafu.

Duka ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali linakaa la kifahari. Kuna mashati yaliyopangwa katika rafu.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna mashati, viatu pia na long'i ambazo zimepangwa katika rafu.

Duka linaloonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna mabegi zilizopangwa na mashati yaliyopangwa kwa ulaini katika rafu.

Eneo linaonekana kama duka la kifahari. Kuna manguo, pamoja na viatu, ambayo yamepangwa katika rafu.

Duka kubwa ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali kama vile viatu, longi na nguo za wanawake.

Duka la bidhaa malimbali, kuna mapicha ambavyo vimebandikwa kwa ukuta pia kuna miwani ambazo zimepangwa kwenye rafu.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali kama vile nguo. Lina ukuta wa rangi nyeupe. Kuna madera ambayo yamepangwa katika rafu.

Safu ya manyago ya kuonyeshea nguo yaliyovalia nguo mbalimbali za kike zikiwemo suruali, blauzi na gauni.

Duka la kuuza manguo. Kuna shati ambazo zimepangwa kwa rafu. Kuna ya kijani kibichi, ya nyekundu na rangi zinginezo.

Duka la manguo, inaonekana kuwa za wanawake. Kuna kiti na rafu ambazo zimepangwa manguo kwa ulaini.

Ndani ya duka kubwa la nguo lenye taa nyingi zinazong'aa kutoka kwenye dari nyeupe. Nguo mbalimbali zimetundikwa kwenye reki ndefu na nyingine zimerundikwa kwenye rafu.

Duka la nguo linaonekana kua la kisasa la nguo za wanawake. Mbele kabisa kuna safu ya manekwinsi, zilizo valia nguo mbali mbali.

Soko la wazi au eneo la biashara ya nguo za mitumba. Kuna rundo kubwa la nguo zilizorundikana chini na zingine zimetundikwa kwenye kamba au stendi za chuma.

Duka la kisasa la nguo, labda liliko katika jumba la maduka au barabara kuu ya biashara . Ndani kuna nguo mbali mbali za kisasa zimetundikwa kwenye rafu na stendi.

Mwnaume anaonekana kumsalimia mwanaume mwenzake akimpa ufunguo ambao unaonekana kuwa ni wa gari.

Gari nyeupe limeegeshwa katika uwanja. Linaonekana kuwa linataka kuuzwa.

Watu kadhaa wameketi katika uwanja na wengine wamesimama pia kuna magari ambayo yamewazunguka.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya gari nyeusi ambalo linaonekana kuwa ni la kifahari na liko katika katika duka la uuzaji.

Gari ambalo linaonekana kuwa ni la kifahari limeegeshwa katikati mwa uwanja. Kando yake, kuna mwavuli nyekundu.

Gari nyeupe ambalo linajulikana kama matatu limeegeshwa kando ya barabara.

Gari nyeusi ambalo linaonekana kuwa la kifahari limeegeshwa katikati ya uwanja. Dirisha ya mbele liko wazi.

Gari nyeusi ambalo linaonekana kuwa la kifahari limeegeshwa ndani ya chumba ambayo ni nyeupe.

Duka la uuzaji wa magari. Kunaonekana kuwa kuna mwanaume ambaye anawaeleza mume pamoja na bibi yake kuhusu magari.

Gari aina ya matatu limeegeshwa katikati mwa uwanja. Linaonekana kuwa safi.

Gari ambalo linaonekana ni la kitambo, liko mbele ya nyumba na limeegeshwa. Ni la rangi ya samawati.

Gari nyeusi linaloonekana kuwa la kifahari limeegeshwa katika uwanja. Dirisha zote zimefungwa.

Gari refu nyekundu linaonekana kuwa limezibeba gari zingine barabarani.

Wanaume wawili wanaonekana kuwa ndani ya duka la magari. Mmoja anaashiria kidole chake cha kudhibitisha kuwa anauza gari nyekundu.

Gari nyeupe ambalo hukulikana kama matatu linaonekana kuwa limeegeshwa katika uwanja ulio wazi.

Gari la rangi ya kimajani limeegeshwa katika barabara. Linaonekana kuwa la kitambo. Lina gurudumu nyeupe.

Gari la rangi nyekundu linaloonekana ni la kifahari kiko maeneo ambayo ni wazi.

Gari ambalo linaonekana kuwa aina ya matatu limeegeshwa mbele ya mlima.

Gari nyeupe ambalo linaonekana kuwa la kuwabebea abiria aina ya matatu, liko wazi kando ya barabara.

Gari la rangi ya samawati linaonekana kuwa limebebwa juu ya gari lingine katikati ya barabara. Nyuma kunaonekana kuwa na uwanja.

Gari zinazoonekana kua za kifahari zimebebwa katika trela la kubebea magari katika barabara, mbele pia kuna lori nyeupe.

Gari lenye rangi ya fedha au kijivu chepesi limeegezwa kwenye eneo la nyasi na udongo.

Gari nyeupe ambalo linaonekana kuwa ni la kifahari liko nje kwa uwazi dirisha la mbele na la nyuma likiwa limefunguka kidogo.

Gari sampuli ya Mark X limeegeshwa katikati mwa uwanja. Dirisha lake la mbele limefunguliwa kidogo.

Gari ambalo linaonekana kuwa ni la kifahari, limeegeshwa kando ya barabara, lina rangi nyeupe.

Gari nyeusi limeegeshwa katika uwanja wazi. Dirisha la mbele linaonekana kuwa limefunguliwa. Kando pia kuna gari nyekundu.

Gari nyekundu ambalo halina milango linaonekana kuwa linaoshwa na mwanamume ambaye amevaa kofia nyeusi.

Gari la kifahari ambalo linaonekana kuwa ni sampuli ya miaka zilizo pita imeegeshwa katikati mwa barabara.

Gari ambalo linaonekana kuwa la kifahari limeegeshwa katikati mwa uwanja, kuna watu ambao wanatembea kando.

Gari la zamani la rangi ya kijivu linaonekana kuwa ya kifahari. Milango ya abiria upande wa mbele na nyuma imefunguliwa.

Gari la aina ya Subaru limeegeshwa katikati mwa uwanja, lina rangi nyeupe na linaonekana kuwa la kifahari.

Basi dogo jeupe ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini Kenya. Mlango wa abiria upande wa kulia wa gari umefunguliwa, ukiashiria kwamba gari liko eneo la maegesho kwa ajili ya kuuzwa.

Mwanaume anaangalia kwa makini sehemu ya nyuma ya gari la kifahari labda akichunguza rangi au umbo lake. Ameshika sehemu ya gari kwa mkono wake wa kulia na anaonekana kutabasamu kidogo.

Trela kubwa ya kubebea magari ina ghorofa mbili au zaidi za majukwaa ambayo yameundwa kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja zinazokwenda kuuzwa.

Gari cheupe ambalo limeegeshwa nje linaonekana kuwa jipya au limetunzwa vizuri sana. Inang'aa na matairi makubwa.

Gari la kisasa likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo kubwa. Lina rangi ya kijivu isiyong'aa, na lina lafudhi za rangi nyekundu kwenye baadhi ya sehemu zake.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya mbele na sehemu ya dereva. Viti vimefunikwa na ngozi nyeusi na zinaonekana kuwa safi na imetunzwa vizuri.

Eneo linalo onekana kuwa na shughuli nyingi kama uuzaji wa matunda na mboga kuna mandizi, nyanya na bidhaa mbali mbali zingine.

Eneo kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi kama vile uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu, viazi na kadhalika.

Eneo linaloonekana kufanya mabiashara mbalimbali kama uuzaji wa mboga na matunda. Kuna watu ambao wanafanya kazi humu ndani.

Eneo linaloonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna wamama ambao wameketi chini na wanaonekana kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile uteo.

Duka linaloonekana kuuza bidhaa mbalimbali kama vile shanga za kuvalia shingoni na vipuli vya masikio.

Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi kama vile uuzaji wa mabidhaa mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye mandoo.

Duka linaloonekana kuuza bidhaa mblimbali kama vile mandizi, mahindi, viazi, kabeji. Katikati pia kuna mwanaume aliyesimama.

Eneo ambalo linaonekana kuwa na shughuli nyingi kama vile uuzaji wa mabidhaa mbalimbali kama vile mashanga ya kuvalia na maleso.

Duka aswa la kuuza viatu, kando yake kuna muuzaji aliyevalia nguo nyekundu.

Duka la kibanda linaloonekana kuuza bidhaa mbalimbali kama vile kitunguu, viazi na nyanya nyekundu.

Kijiji kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna maduka yanayouza bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga.

Eneo linaloonekana kuwa na shughuli nyingi kama vile uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama mitumba.

Kijiji ambacho kinaonekana kuwa na shughuli nyingi. Katikati kunaonekana kuwa na mwavuli kadhaa pia kuna uuzaji wa bidhaa kama vile nyanya.

Mwanaume anaonekana kutembea katika duka la nguo za mitumba. Kando yake kuna nguo ambazo zimetapakaa kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo ambalo linaonekana kuwa na shughuli mbalimbali, kama vile uuzaji wa bidhaa, ikiwemo shanga za masikio na za mkono.

Duka la kuuza bidhaa mbali mbali. Katikati mwa duka, kuna vitunguu , nyanya nyekundu pamoja na ya ki njano.

Duka la mitumba inayoonekana kuwa inauza viatu vya wazi. Kuna ubao unaoandikwa 300.

Soko la ndani lenye ghorofa kadhaa, kuna vibanda eneo la chini vilivyo na bidhaa mbalimbali na watu, juu kuna vizuizi za kuwakinga watu wasianguke pade ya chini.

Duka linaloonekana kuuza bidhaa mbali mbali kama vile: uteo, shanga, vipuli vya masikio. Kuna mmama aliyeketi kwenye kiti.

Duka la viatu hasa viatu vya wazi au akala za kitamaduni zilizopangwa kwa ustadi kwenye rafu ndefu za mbao.

Soko au duka kubwa la jumla lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwa wingi. Sehemu kubwa imejaa ndoo, vifurushi na mifuko ya bidhaa mbalimbali.

Soko la ufundi wa mikono likionyesha aina nyingi za shanga na vito vya mapambo vilivyotengezwa kwa shanga baadhi zikiwemo mikufu, bangili na pete.

Chumba kilicho jaa mkusanyiko mkubwa wa rekodi za muziki, vitabu na vitu vya kale ikionyesha upendeleo mkubwa wa muziki na sanaa ya zamani.

Soko la ndani inaonekana kuwa na ghorofa mbili au zaidi na wafanyibiashara wengi na wanunuzi. Ghorofa ya chini imejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga za majani.

Soko la ufundi wa mikono, lililojaa bidhaa mbali mbali za kiasili na za kimatamaduni, kama vile sanamu za mbao, vyombo vya udongo, mapambo, na vitu vingine vya sanaa.

Soko la matunda na mboga za majani labda sokoni au kando ya barabara. Juu ya meza au stendi kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali ikiwemo mahindi, mananasi.

Ghorofa refu ambalo linaonekana kuwa ni la kifahari. Mawaya ya umeme yamepita mbele ya picha.

Uwanja uliojaa ardhi. Nyuma kuna ghorofa zinazoonekana kuwa za kifahari na ndefu.

Ghorofa, linaloonekana kuwa ni la watu kukomboa ili kuishi. Limezungukwa na mabati.

Ghorofa au nyumba linaloonekana kuwa la kifahari limezungukwa na kuta.

Nyumba ambalo linaonekana ni la kifahari lina maghorofa kadhaa ambazo zimeshikana.

Nyumba kubwa la ghorofa mbili linaonekana kuwa ni la kifahari. Mbele kuna uwanja ambao umemea nyasi.

Nyumba ambalo linaonekana kama ghorofa ambalo bado halijakamilika. Kuna mlango mkubwa wa rangi nyeusi.

Uwanja ambao unaonekana kuwa umetandazwa vyema. Nyuma kuna nyumba ambalo linaonekana ni la kifahari na ni ghorofa.

Eneo, ambalo linaonekana kuwa uwanja, manyasi yametapakaa katikati. Nyuma kuna maghorofa ambayo yanakaa kufanana.

Nyumba lililojengwa kwa muundo wa mambao unaonekana kuwa na mabati ya nyasi.

Ghorofa kadhaa zinazokaa kuwa za kifahari. Moja lina rangi la kimanjano. Zote zimezungukwa na kuta.

Manyumba ambazo zinaonekana kama maghorofa, moja ya rangi ya manjano. Pia, kuna gari nyeupe.

Nyumba ambayo inaonekana kuwa ni ya kifahari. Mlango wake uko wazi. Katika mbele ya nyumba kunaonekana kuwa na kokoto.

Nyumba ambayo inaonekana kuwa ni la kifahari. Kando yake pia kuna nyumba ya ghorofa ya aina moja.

Nyumba kubwa ambalo linaonekana kuwa la kifahari. Kuna mimea ambayo yamepandwa mbele ya kijani kibichi.

Uwanja unaokaa umezungukwa na sengenge . Kuna nyumba huko ndani za kifahari.

Ubao mkubwa ambayo hutumika katika utangazaji unaonekana kuwa unauza maghorofa.

Magorofa refu ambayo yameshikana, kuna dirisha zilizo onekana kuwa safi. Chini kuna ubao umeandikwa hospital .

Nyumba kubwa ambalo linaonekana kuwa la kifahari liko kando ya barabara. Kuna tenki nyeusi.

Ghorofa, linalo onekana kuwa la samawati. Mbele yake kuna nyasi pamoja na maua ya kijani kibichi.

Maghorofa mengi ambayo yanakaa kufanana yameshikana. Kuna uwanja ulio na nyasi ya kijani kibichi. Pia kuna magari mawili, moja nyeupe nyingine nyeusi.

Eneo linaloonekana kuwa na shughuli nyingi kuna maghorofa mbalimbali, moja ikiwa na bati nyekundu.

Nyumba kubwa ya kisasa inayoonekana kua ya kifahari iliyojengwa kwa mtindo wa gorofa ina paa ya vigai vyekundu na kuta ya rangi ya kupendeza.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi na madirisha mengi linaonekana kuwa yenye mchanganyiko wa biashara au makaazi kwani kuna maduka na ofisi kwenye ghorofa ya chini.

Lango la kuingilia kwenye mali isiyohamishika ikiwa na nguzo imara za mawe. Karibu na lango kuna bango jeupe lenye maandishi meusi na mekundu linaloonyesha kurithiwa.

Mandhari ya usiku ya jengo refu la kisasa, linaonekana kuwa na ghorofa nyingi likiangazwa na taa zake. Jengo hili linaonekana katikati ya picha na ndilo kivutio kikubwa.

Jengo jipya la ghorofa mbili ambalo liko katika hatua za ujenzi. Sehemu ya chini ya jengo imekamilika kwa kiasi fulani ikiwa na kuta zilizopakwa rangi ya kijani kibichi.

Veranda au baraza pana refu lenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia, na ukuta mweupe. Ina ulinzi wa chuma cheusi wenye muundo wa kupendeza.

Majengo mawili marefu ya kisasa yenye vioo vya samawati vinavyong'aa yakiwa yamesimama karibu na kila mmoja. Sehemu ya mbele kuna uwanja wa mchezo wa watoto.

Duka kubwa ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda. Kuna tikiti maji na bidhaa zinginezo.

Sehemu ya ndani ya friji kubwa au sehemu ya baridi katika duka la jumla zinaonekana kuwa zimejaa bidha za nyama.

Duka linaloonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna vinywaji kama vile Coca-cola, Fanta, Sprite.

Duka kubwa linaloonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Katika marafu, kuna maziwa zilizopangwa.

Duka kubwa ambalo limeandikwa Quickmart kuna watu waliosimama mbele pia kuna magari tofauti.

Duka kubwa, ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kila kifaa kimepangwa katika rafu yake.

Duka la kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile viti vya kukalia, na baiskeli za watoto wadogo.

Duka kubwa linaonekana kuwa wazi. Humo ndani kuna marafu yaliyopangwa kwa ulaini na yamejaa mabidhaa.

Duka kubwa ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kuna watu, waliojaa ndani, wanaonekana kutembea.

Chakula mbalimbali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mchele pia na pilau.

Mwanaume anaonekana kuwa anasukuma troli ndani ya duka kubwa. Pia kuna bidhaa mbalimbali yanaonekana kuwa marashi yamepangwa katika rafu.

Duka kubwa ambalo linauza bidhaa mbalimbali, katika rafu kunaonekana kuwa na bidhaa za kunawa mkono na vitu vinginevyo.

Duka kubwa la kuuza mabidhaa mbalimbali. Katikati, kuna mwanamke ambaye amevaa barakoa na shati nyeupe.

Duka kubwa ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Mbele kuna matunda kama vile avocado , tikitiki maji, mandizi na vinginevyo

Duka la ukubwa, kuna mboga ambazo zimepangwa kando ya matunda inayojulikana kama tikitimaji.

Duka ambalo linaonekana ni kubwa, na la kuuza bidhaa mbalimbali. Mbele mwa mlango wa kuingia, kuna watu kadhaa wanaoonekana kutembea wakiingia ndani.

Duka kubwa ambalo linaonekana kuuza bidhaa mbalimbali. Kando kuna viatu ambazo zimepangwa kwa rafu. Pia kuna mafuta za wanawake za kujipaka.

Kasha la kuonyesha vyakula, lililojaa keki na bidhaa nyingine za mikate. Katika sehemu ya juu, kuna keki za aina mbalimbali, zilizopambwa kwa urembo.

Mwanamke anaonekana kutembea katika duka kubwa. Upande wa kushoto kuna rafu lililojaa bidhaa mbalimbali kama vile sabuni pekee.

Duka kubwa ambalo linaonekana kuwa na watu au wanunuzi ambao wanatembea. Pia kuna bishaa mbalimbali ambazo zimepangwa katika rafu.

Ndani ya duka kubwa au soko la kisasa, linalotambulika kama Naivas. Kuna rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbali mbali, kama vile nyama, mboga, vitunguu, au viazi vilivyopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi vikiwemo mkate na vitafunio na vinginevyo.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, labda duka la jumla. Inaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali za chakula na matumizi ya nyumbani.

Sehemu ya duka kubwa labda duka la jumla au duka la viatu. Inaonyesha rafu ndefu zilizojaa viatu vya aina mbali mbali, ikiwemo viatu vya mchezo, viatu vya kawaida, na viatu vingine.

Ndani ya duka kubwa pengine la jumla au la rejareja lenye bidhaa nyingi. Kuna safu za rafu ndefu zilizojazwa na bidhaa kama vile vinywaji na vyakula.

Sehemu ya duka la matunda na mboga au soko la ndani. Mbele kabisa kuna masanduku yaliyojaa nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri na vitunguu maji.